Wanafunzi wengi wapo ndani ya chumba cha darasa wakisikiliza kwa umakini, kusikiliza kwa umakini kunawawezesha kupata maarifa kwa usahihi na kuendeleza ujuzi wao wa taaluma.

Wanaume wengi waliovalia nguo za kimasai, wanamwangalia mwenzao mmoja akishona kipande cha nguo kwa umakini. Hii inawasaidia kujifunza stadi mpya za maisha na kuongeza kipato chao.

Mwanamke mmoja amesimama akiwafundisha watu waliomzunguka ndani ya banda. Hii inasaidia kuongeza uelewa wa washiriki na kuwapa maarifa mapya yanayoweza kuboresha maisha yao.

Watu wengi wamesimama kwatabasamu ndani ya chumba chenye mabango makubwa kutabasam na ushirikiano huchangia mazingira mazuri ya kujifunza na kuimarisha mawasiliano.

Mkufunzi anafundisha kundi la wanawake waliokusanyika nje na kuketi kwa utulivu, hii huwezesha wanawake kupata ujuzi wa kujitegemea na kuongeza elimu ya watu wazima kwa maendeleo ya jamii.

Watu wameketi ndani ya chumba wakimsikiliza mwalimu kwa umakini. Hii inasaidia kuelewa mafunzo kwa undani na kuongeza ujuzi wa vitendo.

Mwalimu amesimama akiwafundisha washiriki walioketi kwa umakini. Hii inasaidia washiriki kuelewa dhana na kuimarisha maarifa yao katika elimu ya watu wazima.

Mwanaume mmoja amesimama katikati ya watu walioketi akiwapatia mafunzo kwa uwazi na umakini, hii inawezesha washiriki kupata uelewa wa moja kwa moja kutoka kwa mkufunzi.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wakiwemo wanaume na wanawake wamekaa darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akitoa somo kwa kutumia kompyuta ndogo ya mpakato.

watu wamezunguka ndani ya banda lenye mifumo ya taa huku msichana mmoja akiwaelezea kwa umakini, hii inasaidia washiriki kuelewa jinsi mifumo ya taa inavyofanya kazi kwa vitendo.

Mwalimu anafundisha kwa umakini, huku washiriki wakimsikiliza. Hii inasaidia washiriki kuelewa dhana kwa undani na kuongeza ujuzi wa vitendo.

Wanafunzi wa kike wameketi wakishirikiana, wakielekezana darasani. Hii inaboresha mawasiliano na ushirikiano kati ya washiriki katika elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wamezunguka kifaa cha umeme wakikiangalia kwa uamakini wakati wa mafunzo. Hii inawasaidia kupata ujuzi wa moja kwa moja kupitia mafunzo ya vitendo.

Mwanamke amesimama kwa utulivu ndani ya jengo moja akitazama kwa umakini vitabu vilivyopangwa katika rafu, hii inamsaidia kuchagua kitabu alichokihitaji kwa usahihi.

Bembea zimewekwa kwa imara ndani ya eneo la kuchezea watoto, hii inakuza vipaji na kuhakikisha usalama wa watoto wanapocheza na kuizuia ajali.

Bembea imewekwa kwa imara katika eneo la shule, hii inahakikisha usalama wa watoto wanapocheza na kuzuia ajali.

Mabembea yamewekwa kwa utaratibu nje ya majengo ya madarasa. Hii inasaidia watoto kupata mahali salama pa kuchezea na kuhifadhi vifaa vyao.

Nje ya eneo la shule imeshamiri mabembea mengi ya watoto kuchezea, hii inatoa mazingira salama na yenye furaha kwa watoto kuendeleza michezo na burudani.

Katika jengo kubwa kuna madarasa mengi, huku michoro mingi ikiwa imechorwa katika kuta za jengo hilo, hii inaangazia mazingira bora ya kujifunzia kwa watoto wa elimu ya msingi.

Eneo kubwa lina miti na bustani ya kisasa iliyozunguka majengo ya shule, hii hutoa mazingira ya kufurahisha na ya kustawisha akili za wanafunzi na kuchangia kujifunza kwa utulivu.

Ukuta wa darasa umewekwa nakala ya siku za wiki ili wanafunzi waone kwa urahisi. Hii inasaidia watoto kukumbuka majina ya siku na kupanga shughuli zao za kila siku.

Kitabu kilicho juu ya meza kina picha na maandishi ya kuvutia, picha na maandishi vinawasaidia wanafunzi kuelewa masomo kwa urahisi na kuongeza hamasa ya kusoma.

Mafaili mengi yamepangwa kwa utaratibu juu ya kabati, hii inarahisisha kupata nyaraka kwa haraka na kuweka mpangilio mzuri katika chumba cha darasa.

Chumba cha darasa kimepambwa na viti na meza zilizopangwa kwa utaratibu, hii inatoa mazingira tulivu na yenye mpangilio mzuri wa watoto kujifunzia kwa urahisi.

Mwalimu wa kike amesimama mbele ya darasa akiwafundisha kwa makini watoto, jambo linaloongeza maarifa na ujuzi muhimu.

Mwalimu wa kike anatabasamu huku akifundisha wanafunzi mbele ya ubao, hii inachochea furaha na ari ya kujifunza kwa watoto na kuboresha uelewa wa masomo na kukuza nidhamu darasani.

Mafaili yamepangwa kwa utaratibu ndani ya rafu zilizo pangwa vyema. Hii inarahisisha kupata nyaraka na kudumisha mpangilio mzuri ndani ya chumba cha darasa.

Kitabu kimechorwa picha mbalimbali na kina maandishi ya kuvutia. Hii inawasidia watoto kuelewa masomo kwa urahisi na kuhamasisha shauku ya kusoma.

Mwalimu wakike anaandika kwenye ubao mbele ya wanafunzi kwa umakini, Hii inasaidia kufundisha dhana za somo kwa uwazi na kueleweka kirahisi.

Mwalimu wa kike amesimama mbele ya ubao, akiwaelezea na kuwafundisha wanafunzi walioketi katika madawati, hii inasaidia na kukuza ufanisi wa kujifunza na kuongeza uhusiano mzuri, kati ya mwalimu na mwanafunzi.

Jengo la madarasa limezungukwa na miti iliyochanua na bustani safi, hii inatoa mazingira safi na nyenye uhai yanayowasaidia watoto kujifunza kwa furaha.

Mwalimu wa makamo amesimama mbele ya ubao akiwafundisha wanafunzi walioketi wakimsikiliza kwa umakini. Hii inasaidia kuongeza ujuzi na kueleweka kirahisi.

Karatasi imekamilika kwa umakini na kusahihishwa vizuri. Hii inasaidia mwanafunzi kujifunza makosa yake na kuboresha ujuzi wa maandishi.

Eneo kubwa la shule lina majengo ya madarasa yakiwa na mabembea mengi nje, hii inatoa mazingira salama na rafiki kwa watoto kujifunzia.

Mwalimu wa kike anakagua na kusahihisha daftari huku vitabu vingi vya masomo vimepangwa vizuri mezani, hii huhakikisha wanafunzi wanapata mrejesho sahihi wa masomo yao.

Jengo la shule lina vyumba vingi vya darasa na madawati yakiwa yamewekwa nje, ili kuongeza uwezo wa kupokea wanafunzi wengi na hivyo kuboresha mazingira ya elimu.

Wanafunzi wakike wapo Katika maktaba ya vitabu, huku wakichagua vitabu wanavyopenda kuvisoma. Hii inasaidia kuongeza ujuzi kwa wanafunzi.

Kitabu kina picha ya muuguzi akiwa katika maabara hutoa mafunzo ya kitaalamu kwa wanafunzi. Hii inaongeza uelewa wa vitendo na nadharia katika masomo ya afya.

Chumba kimejaa viti na meza kubwa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, na tarakilishi ya mezani zimewekwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza, hii inarahisisha mafunzo ya pamoja na kupanga vifaa vya shule kwa ufanisi.

Masweta yaliyofuliwa yameanikwa juu ya senyenge kwa utaratibu. Hii inarahisisha upatikanaji wa nguo na kuzuia kupotea au kuharibika kwa haraka, na hivyo kudumisha usafi na afya njema ya wanafunzi.

Chumba cha maabara, kimejaa meza za mbao zilizopangwa kwa utaratibu pamoja na masinki ya maji pembeni. Hii inawezesha wanafunzi kufanya majaribio ya sayansi kwa vitendo na kuongeza uelewa.

Mwalimu anapima kemikali kwa uangalifu, katika vichupa vya maabara. Hii inasaidia wanafunzi kuelewa mafunzo ya sayansi kwa vitendo na kwa usahihi.

Chumba cha maabara kimejaa vifaa mbalimbali vya kisayansi. Hii inawawezesha wanafunzi kufanya majaribio na kuelewa dhana za sayansi kwa vitendo, na hivyo kuwaboreshea ujuzi wa vitendo.

Mwalimu wa kiume anafundisha kwa makini akitumia mfano wa kifaa cha kisayansi kuelkezea dhana, hii inawasidia wanafunzi kuelewa masomo ya sayansi kwa vitendo na kuongeza ufahamu dhana ngumu.

Sehemu ya mbele ya kitabu imechorwa picha ya muuguzi akimsaidia mgonjwa, huku ikiwa na maandishi ya kuvutia, hii inawachochea wanafunzi kuvutia na kujifunza taaluma ya afya.

Chumba cha maabara kimepambwa na vifaa mbalimbali vya kisayansi, hii inawasaidia wanafunzi kufanya majaribio na kuelewa dhana mbalimbali za kisayansi kwa vitendo.

Walimu wanapanga mitihani ndani ya bahasha kwa utaratibu, hii inahakikisha mitihani iko salama na kupangwa kwa usahihi kabla ya kugawanywa kwa wanafunzi

Mwanamke mmoja anafungua bahasha za mitihani, mbele ya walimu wenzake ndani ya chumba cha darasa. Jambo linaloongeza uwazi na uadilifu wa mchakato wa mitihani.

Chumba cha bweni kimepangwa vitanda, meza na kiti kwa utaratibu, hii inatoa mazingira yenye mpangilio mzuri wa wanafunzi kwa ajili ya kulala na kusoma.

Vitanda vimepangwa kwa utaratibu ndani ya chumba cha bweni, hii inatoa mazingira ya utulivu na mpangilio mzuri kwa wanafunzi kupumzika.

Mwanamke anapanga vitabu kwa utaratibu ndani ya kabati, hii inarahisisha kupata vitabu kwa haraka na kudumisha mpangilio wa masomo.

Jengo lililojengwa kwa uimara, lina madarasa mengi yaliyopangiliwa vizuri. Hii inatoa nafasi ya kutosha kwa wanafunzi na inarahisisha ufundishaji na ujifunzaji.

Wanafunzi wanafanya mitihani yao wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha darasa, hii inawawezesha kupima uelewa wa masomo na maendeleo yao ya kielimu.

Mwalimu wa kike ameketi akimfundisha mwanafunzi darasani, huku mwalimu akinakili maelezo katika daftari. Hii inasaidia mwanafunzi kuelewa vizuri somo na kupata kumbukumbu za kusoma baadaye.

Katika chumba cha darasa mwalimu anatumia ubao wa kisasa kuwasilisha mada kwa picha, huku wanafunzi wakimfuatilia kwa umakini njia hii huongeza ushawishi wa mafunzo na kuboresha matokeo ya masomo.

Wanafunzi wameketi katika chumba cha darasa wakitumia tarakishi zao mpakato, zilizo juu ya meza hii husaidia kuongeza ufanisi wa kujifunza kwa vitendo.

Katika chumba cha darasa, wanafunzi wamekusanyika kwa pamoja huku wakimsikiliza mwenzao anaotumia tarakilishi mpakato, hii hurahisisha na hupatanisha wanafunzi katika taaluma.

Mwalimu wa kike amesimama mbele ya darasa, akifundisha kwa umakini na wanafunzi wakimsikiliza na kuchukua nakala katika madaftari yao. Hii huwasaidia wanafunzi kupata maarifa kwa usahihi na kuelewa mada kwa urahisi.

Muhadhiri amesimama akifundisha wanafunzi walioketi katika chumba cha darasa. Hii huwapa wanafunzi maarifa ya kitaalamu na ujuzi wa taaluma zao.

Wasichana watatu wamepumzika katika chumba cha bweni baada ya masomo yao, hii inasaidia kurejesha nguvu mpya kwa ajili ya masomo na shughuli nyingine na hivyo kulinda usalama wa wanafunzi na kuunda mazingira mazuri ya kujifunzia.

Wanafunzi wamekaa kwa pamoja katika chumba cha maktaba wakisoma kwa umakini. Hii inawahamasisha kupata maarifa kwa undani na kukuza nidhamu ya masomo.

Wanafunzi wameketi vyema ndani ya jengo kubwa wakifanya mitihani yao, hii inasaidia kupima kiwango cha elimu yao kwa usahihi.

Mwalimu wakiume amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi walioketi wakimsikiliza kwa umakini. Hii inasaidia kuhamasisha ufahamu wa dhana na kuongeza uelewa wa masomo ya chuo kikuu.

Wanafunzi wanasoma kwa kutumia tarakilishi mpakato kwa umakini. Hii inaboresha ufahamu wa nadharia na kuimarisha uwezo wa kutatua matatizo kwa umakini.

Wahitimu wamevalia majoho rasmi ya mahafali, wakionyesha furaha kwa kurusha kofia zao hewani. Tukio hili linaashiria mafanikio ya elimu ya juu na kuwatia moyo wengine kufikai hatua hiyo.

Mwalimu wa kiume wa makamo anafundisha kwa utulivu wanafunzi walioketi na kumsikiliza kwa umakini. Hii inawasaidia wanafunzi kuelewa dhana kuu za masomo ya chuo kikuu kwa undani.

Wanafunzi wameketi wakizunguka meza ya kijani yenye tarakishi mpakato wakijadili kwa pamoja. Hii inawawezesha kushirikiana kimawazo na kuongeza uelewa wa masomo.

Watu wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mwalimu kwa umakini, hii inawasaidia kuelewa mafunzo kwa undani na kuongeza ujuzi wao kwa vitendo.

Mwanamke amesimama mbele akielezea jambo kwa umakini, huku watu wakimsikiliza kwa umakini. Hii inakuza mafunzo bora na kuelewa vizuri masomo kwa wanafunzi.

Wanafunzi wanashirikiana wakielekezana masomo nje ya darasa, hii inaboresha mawasiliano na kushirikiana katika shughuli za kikundi za kitaaluma.

Jengo kubwa lina watu walioketi wakijisomea kwa utulivu, hii inatoa mazingira tulivu inayosaidia kuzingatia masomo na kuongeza ufahamu wa kiakademia.

Wanafunzi wameketi kwa utaratibu ndani ya chumba cha darasa, hii inarahisisha kufuatilia masomo na kuhimizwa kushiriki kwa umakini.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya wanafunzi akiwapatia mafunzo kwa uwazi na umakini. Hii inawawezesha wanafunzi kupata uelewa wa moja kwa moja kutoka kwa mkufunzi.

Wanafunzi wameketi ndani ya chumba cha darasa wakitumia tarakilishi mpakato kwa umakini, hii inawasaidia kuelewa dhana za hesabu kwa vutendo na kuongeza ujuzi wao wa kimasomo.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi walioketi wakimsikiliza kwa umakini, hii inaboresha mtiririko wa mafunzo na kukuza ujuzi.

Mwanaume amesimama mbele ya darasa huku wanafunzi walioketi wanamsikiliza kwa umakini. Hii inasaidia kuhamasisha ufahamu wa dhana nakuongeza uelewa wa masomo ya chuo kikuu.

Mwalimu amesimama mbele ya wanafunzi akifundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa vya mawasiliano, hii inawezesha wanafunzi kuelewa somo kwa urahisi na kuongeza ubora wa elimu ya chuo kikuu.

Mwalimu anafundisha kwa umakini huku washiriki wakimsikiliza kwa umakini, hii inasaidia wanafunzi kuelewa dhana kwa undani na kuongeza ujuzi wa vitendo.

Mwanafunzi mmoja anawafundisha wenzake huku akitumia tarakishi mpakato, hii inasaidia washiriki kuelewa dhana za hesabu kwa vitendo na hivyo kuimarisha ujuzi wao wa masomo.

Mwalimu anafundisha kwa umakini mbele ya darasa, huku wanafunzi walioketi wanamsikiliza kwa utulivu, hii inasaidia wanafunzi kuelewa dhana mbalimbali kwa undani na kuongeza ujuzi wa vitendo.

Mwalimu mkuu wa kike ameketi ndani ya ofisi yake akitabasamu kwa furaha, hii inadhihirisha uongozi bora na mazingira rafiki kwa wanafunzi na wafanyakazi.

Mwalimu wa kike anafundisha wanafunzi huku akiwaonyesha tarakishi ya mezani, hii inasaidia wanafunzi kuelewa dhana kwa vitendo na kuongeza ujuzi kwa kutumia vifaa vya teknolojia ya hali ya juu.

Wanafunzi wameketi wakiandika mtihani ndani ya chumba cha darasa, hii inasaidia kupima kiwango cha elimu na kuelewa uwezo wa kila mwanafunzi.

Mwalimu anafundisha wanafunzi walioketi wakisikiliza kwa umakini ndani ya chumba cha darasa. Hii inaboresha mtiririko wa mafunzo na kukuza ujuzi na vipaji kwa wanafunzi.

Mwalimu wa makamo, amesimama mbele ya chumba cha darasa akiwafundisha wanafunzi walioketi kwa makini. Hii inakuza ufanisi wa kujifunza na kuongeza uhusiano mzuri kati ya mwalimu na wanafunzi.

Wanafunzi wameketi ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mwalimu kwa umakini, hii inasaidia kuelewa mafunzo kwa undani na kuongeza ujuzi wa vitendo.

Wanafunzi wanachunguza kifaa cha umeme ndani ya chumba cha mafunzo. Hii inawawezesha kuelewa kazi na muundo wa vifaa vya umeme ikiongeza ujuzi wa vitendo.

Katika chumba cha darasa wanafunzi wameshikilia vifaa vya umeme kwa umakini huku wakivichunguza, mafunzo haya hujenga ujuzi wa teknolojia na kuhimiza matumizi bora ya rasilimali kama vile umeme.

Wanafunzi wanafanya mtihani katika chumba cha darasa huku kila mmoja akiwa na tarakishi ya mezani. Hii husaidia wanafunzi kufanya mahesabu kwa usahihi na kuongeza uelewa wa nadharia na mazoezi.

Wanafunzi waliovalia sare rasmi wameketi ndani ya chumba cha darasa, wakiendelea kufanya mtihani kwa umakini, hii inasaidia kupima uelewa wao na kuandaa wataalamu wenye ujuzi bora.

Katika chumba cha darasa, wanafunzi wameketi, huku mmoja wao akiwa anatoa maelekezo kwa kutumia tarakilishi ya mezani. Hii inaonyesha ushirikiano baina ya wanafunzi katika taaluma.

Wanafunzi waliovalia sare rasmi wameketi wakichunguza vifaa vya umeme kwa umakini mkubwa, hii inawawezesha kuelewa jinsi vifaa vinavyofanya kazi na kuongeza ujuzi wa vitendo.

Wanafunzi wameketi katika chumba cha darasa wakitumia tarakishi kujifunza kwa vitendo, hii inawapa ujuzi wa kiteknolojia unaohitajika katika soko la ajira.

Wanafunzi wanaelezea kifaa walichokitengeneza kwa umakini hii inawasaidia kuelezea na kuonesha ujuzi wa vitendo walivopata katika elimu ya ufundi.

Wanafunzi waliovalia sare rasmi wanachunguza kifaa cha umeme kwa umakini. Hii inawasaidia kuelewa jinsi vifaa vinavyofanyakazi na kuongeza ujuzi kwa vitendo.

Wanafunzi wameketi katika chumba cha mafunzo wakichunguza kifaa cha umeme kwa umakini, hii inawasaidia kuelewa jinsi vifaa vya umeme vinavyofanya kazi na kuboresha ujuzi wa vitendo.

Wanafunzi wameketi kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu kwa umakini ndani ya chumba cha darasa, hii inawasaidia kuelewa mafunzo ya vitendo na kuongeza ujuzi wa kiufundi.

Wanafunzi wameketi ndani ya chumba cha darasa wakitumia tarakishi ya mezani huku mwalimu akiwasimamia, hii inawasaidia kujifunza matumizi sahihi ya tarakishi na kuongeza ujuzi wa vitendo.

Wanafunzi wanachunguza kifaa cha umeme kwa umakini mkubwa, hii inawawezesha kuelewa jinsi kifaa kinavyofanyakazi na kuongeza ujuzi wa vitendo.

Wanafunzi wamesimama wakichunguza kifaa cha umeme kwa umakini. Hii inawasaidia kuelewa jinsi vifaa vya umeme vinavyofanya kazi na kuboresha ujuzi wa vitendo.

Mwalimu anaelezea jambo muhimu kwa kutumia tarakishi ya mezani. Hii inawasaidia wanafunzi kuelewa dhana za kiufundi kwa vitendo.

Mwanafunzi anachunguza kifaa cha umeme kwa umakini, hii inamsaidia kuelewa jinsi kifaa hicho kinachofanya kazi na kuongeza ujuzi wa vitendo.

Wanafunzi walio valia vifaa vya kujikinga wamesimama kwa uangalifu ndani ya jengo linelo jengwa, hii inaimiza usalama kazini na kuwafundisha umuhimu wa vifaa vya kujikinga na hivyo kuwaboreshea ujuzi wa vitendo.

Mwanaume mmoja anaendesha kifaa cha kisasa kwa uangalifu, hii inasaidia kuongeza ujuzi wake wa kiufundi na kuelewa teknolojia mpya na hivyo kuimarisha usalama kazini.

Mwanafunzi ameketi mbele ya kifaa cha umeme akiangalia kwa umakini, hii inasaidia kupata ujuzi wa moja kwa moja kupitia mafunzo ya vitendo.

Wanafunzi wameketi ndani ya chumba cha darasa wakichunguza kwa umakini vifaa vya umeme, hii inawasaidia kuelewa dhana mbalimbali za umeme kwa vitendo na kuongeza ujuzi wao.

Wanafunzi wanajifunza jinsi ya kuranda mbao kwa umakini ndani ya chumba cha darasa, hii inawawezesha kupata ujuzi wa vitendo katika ufundi wa mbao.

Wanafunzi wanachunguza kifaa cha umeme kwa umakini, wakielezewa na mwalimu wao. Hii inasaidia kuelewa jinsi ya kutumia vifaa hivi na kuongeza ujuzi wao wa vitendo.

Wanafunzi wameketi wakichunguza kifaa cha umeme kwa umakini, hii inawezesha kuelewa jinsi vifaa vinavyofanya kazi kwa kuongeza ujuzi wa vitendo.